Chumba kilichopakwa rangi ya cream, chenye sakafu ya simenti na dirisha pamoja na dhana mbalimbali za kujifunzia, hutumika katika mafunzo ya elimu za watu wazima.

Chumba kikubwa kilichopakwa rangi ya krimu, kina dirisha, viti vya plastiki na mbao, meza kubwa pamoja na watu wa rika tofauti tofauti. Chumba hiki kinatumika kutolea elimu kwa watu wazima.

Watu mbalimbali waliovaa barakoa, wakiwa katika chumba kikubwa kilicho nadhirisha viti, pamoja na meza, ambacho kinatumika katika utoaji wa elimu ya watu wazima.

Eneo la wazi lililo na miti pamoja na mimea mengine limewekwa zana za kufundishia na kujifunzia, linatumika katika utowaji wa elimu kwa watu wazima.

Bembea zilizofungwa katika eneo la wazi, lililopo sehemu ya shule ya watoto wa awali, zinatumika katika michezo ya watoto hao. Sehemu hiyo imezungukwa na majengo pamoja na miti.

Eneo lililo na miti, madarasa pamoja na uzio wa maua linatumika na wanafunzi wa shule ya msingi katika shughuli za ujifunzaji.

Wanafunzi wa shule ya msingi na mwalimu wao akiwafundisha katika chumba kikubwa chenye ubao, viti, meza na kuchorwa michoro mbalimbali ukutani.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovaa sare wakiwa katika eneo la shule lenye magari, viunga vya majani na miti, wakielekea sehemu tofauti tofauti za shule hiyo.

Kitabu chenye michoro mbalimbali ya watu na maandishi yakielezea michoro hiyo kinatumika na wanafunzi wa shule za msingi katika kujifunza wakiwa darasani.

Mwalimu mmoja wa kike aliejifunga mtandio kichwani akichora na kuandika katika ubao mkubwa mweusi kwa kutumia chaki katika chumba cha darasa la wanafunzi wa shule ya msingi.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovaa sare za rangi ya buluu na nyeupe, na mwalimu akiwa anafundisha katika chumba chenye ubao mkubwa, na dhana za kufundishia zikiwa zimebandikwa ukutani.

Darasa kubwa lililo na ubao mweusi na mweupe, taa, madirisha makubwa, ramani ya dunia ukutani, viti na meza, hutumika na wanafunzi wa shule ya msingi katika kujisomea na kufanyia mitihani.

Chumba cha hosteli kilichopakwa rangi ya bluu, kinatumika na wanafunzi wa sekondari kwa kulala. Kina vitanda vilivyo na ngazi pamoja na sehemu ya juu, kati na chini. Vina magodoro na vimetandikwa mashuka vizuri.

Chumba kikubwa kilichopakwa rangi kina dirisha, meza, viti na shelfu iliyopangwa vitabu vizuri kikiwa na wanafunzi wawili wa sekondari waliovaa sare, wakichagua vitabu kwa ajili ya kujisomea.

Chumba kikubwa kilicho na dirisha, meza zenye droo, pamoja na bomba za maji hutumika na wanafunzi wa sekondari katika masomo ya vitendo.

Mwanamke mmoja akiwa katika chumba chenye sakafu nyekundu, akipanga vizuri vitabu katika shelfu, ambavyo vinatumika na wanafunzi wa sekondari, katika kujifunza masomo mbalimbali.

Kitabu cha somo la kemia kinacho tumika na wanafunzi wa sekondari, wa kidato cha tatu, kinarangi ya njano na bluu, pia kinapicha ya mwanaume aliyevaa koti refu jeupe, akitumia vifaa vya maabara.

Chumba kikubwa chenye madirisha, meza ndefu, stuli, bomba na sinki za maji kinatumika na wanafunzi wa sekondari, katika kujifunza na kufanyia masomo ya vitendo.

Chumba kikubwa kilicho na madirisha, meza, mabomba pamoja na sinki za maji, kinatumika kama maabara ya wanafunzi wa sekondari katika kujifunza na kufanyia kwa vitendo masomo yao ya sayansi.

Chumba kikubwa kilichopakwa rangi ya bluu chenye mlango na ubao mweusi, kina walimu wanaokagua mitihani iliyofungwa vizuri, ambayo itafanywa na wanafunzi wa sekondari katika chumba hicho.

Mkufunzi akiwa mbele akiwafundisha wanafunzi wa chuo kwenye chumba kikubwa kilicho na taa, meza, viti pamoja na ubao ambacho kinatumika kama darasa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba chenye madirisha, meza, viti na kompyuta za mezani ambazo wanazitumia huku mkufunzi wao akitoa maelekezo kwa baadhi ya wanafunzi hao.

Chumba kilicho na dirisha kubwa, meza na viti kina wanafunzi wa chuo waliyo na madaftari pamoja na kompyuta binafsi ambazo wanazitumia katika kujisomea.

Chumba kikubwa kilicho na: madirisha, mlango, meza, viti na ubao mweupe; kina wanafunzi wa Chuo pamoja na wakufunzi wao waliombele ya chumba hicho, wakiendelea kuwafundisha wanafunzi hao.

Chumba kikubwa chenye madirisha, mlango na viti ikiwa na wanafunzi wa chuo, pamoja na mkufunzi wao, anayewafundisha akiwa amesimama mbele yao.

Wanafunzi sita wa chuo wakiwa nje ya jengo wameshika peni na madaftari, wanatumia kompyuta binafsi kusoma na kufundishana vitu mbali mbali.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba kikubwa kilicho na mlango, madirisha, meza na viti, wakifundishwa na mkufunzi wao aliyesimama mbele yao katika chumba hicho.

Chumba kikubwa kilicho na madirisha mengi, nguzo, viti, pamoja na meza hutumika na wanafunzi wa chuo katika kujisomea na kufanyia mitihani.

Wanafunzi wa chuo pamoja na mkufunzi wao wakiwa katika chumba kikubwa kilichopakwa rangi ya krimu, chenye madirisha, spika, ubao, viti na meza, wakiendelea na zoezi la kujifunza.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba kikubwa kilicho na madirisha meza na viti vingi kinacho tumika kama darasa huku wanafunzi hao wakiendelea na zoezi la kujifunza.

Wanafunzi wa chuo waliokaa katika makundi, wakiwa kwenye chumba kikubwa kilicho na madirisha, viti, meza pamoja na shelfu zenye vitabu, wakiendelea na majadiliano.

Wanafunzi wa chuo cha elimu ya vitendo wakiwa katika chumba chenye ubao, viti na meza; wakitumia kompyuta binafsi na kompyuta ya mezani, katika kujisomea huku aliyevaa koti la rangi ya kijani akiwaelekeza.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa katika chumba chenye madirisha, wakitumia kompyuta ya mezani katika mafunzo yao ya vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha elimu ya vitendo wakiwa katika chumba kinachotumika kama darasa pamoja na mwalimu wao, wakiendelea na mafunzo yao kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wamevaa makoti ya rangi ya damu ya mzee, wakiwa katika chumba kikubwa, wakitengeneza mashine iliyo juu ya meza pamoja na mwalimu wao.

Wanafunzi wawili wa chuo cha elimu kwa vitendo wamevaa koti za rangi ya bluu wakiwa katika chumba kikubwa chenye madirisha, viti na meza wakitengeneza vifaa vilivyo juu ya meza .

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa katika chumba kikubwa chenye madirisha, wakichunguza na kutengeneza gari lililoharibika kama sehemu ya mafunzo yao kwa vitendo.

Wanafunzi wawili wa chuo cha elimu kwa vitendo wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa kilicho na: madirisha, meza na viti; wakitengeneza mashine moja iliyopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha elimu kwa vitendo waliovaa sare maalumu wakiwa na mwalimu wao aliyevaa barakoa, kwenye chumba kikubwa chenye madirisha, meza, viti na kompyuta za mezani wakiendelea kujifunza.